Kila mmea hupokea virutubisho kupitia mfumo wa maji unaopitia ndani ya maboa haya. Juu ya eneo hilo, kuna kifuniko maalum kinachothibitisha mwanga wa jua kikisaidia kulinda mimea dhidi ya joto kali na kuhakikisha mazingira bora ya ukuaji.

Hydroponiki ni mbinu ya kisasa ambapo mimea hustawi bila kutumia udongo, bali hutegemea maji iliyochanganywa na virutubisho muhimu. Njia hii hutoa mazao kwa uharaka, uhifadhi maji na ni sawi kwa mazingira. Hivi hufaa kwa kilimo cha mijini na maeneo yenye ardhi finyu.

Kilimo cha haidroponiki kinaonyesha mboga zilizo mea juu ya maji huku mizizi yao ikiwa wazi na imezama ndani ya maji. Mimea iaonekana kuwa na afya njema na mfumo mzima unaonyesha mbinu ya kisasa ya kilimo isiyohitaji udongo.

Kilimo cha haidroponiki kinafanyika kwa ustadi ambapo mimea ya hali ya kikaboni imepondwa kwa mpangilio bora bila kutumia udongo. Maji vinapelekwa moja kwa moja kwenye mizizi kupitia mfumo maalum.

Shamba hili la kisasa la kuku linaonyesha uzalishaji wa kiwango cha juu. Kuku wengi tayari wametaga mayai ambapo yako tayari kukusanywa. Banda limejengwa kwa mpangilio mzuri na wa kisasa likiwa na nafasi ya kutosha kwa kuku na mazingira safi ya kuzalisha. Hii ni mfano wa kilimo cha kisasa kinachozingatia tija na ustawi wa mifugo.

Mwanamume na wanawake waliovalia mavazi maalum ya kinga wakihusika na shughuli ya kufunganisha chakula hasaa nyanya. Wamevaa mavazi haya ili kuhakikisha usafi na kuzuia uchafuzi wowote wa chakula wanachopakia. Mavazi haya yanajumuisha kofia, glavu, barakoa na mavazi ya kinga ambayo husaidia kulinda chakula.

Nyanya nyingi zimepanwa kwa uangalifu na zinafungwa katika maboxi maalum tayari kwa kusafirishwa. Mpangilio na namna ya ufungaji unaonyesha maadalizi ya usafirishaji bidhaa hizo kuenda masoko ya mbali huenda ya kimataifa.

Kilimo cha kisasa kinachoendelea ambapo naona vitunguu vingi vimepandwa kwa wingi shambani. Huu ni shamba ambalo mfanyakazi anachambua vitunguu bora kwa ajili ya kuvuna au kuuza. Anaonekana kuwa makini katika kuhakikisha kuwa vitunguu vinavyokusanywa ni vyema, ubora wa hali ya juu.

Kilimo cha uyoga cha kisasa kinafanyika kwa kufunga uyoga kwenye mifuko inayoning'inizwa. Uyoga unamea kando ya mfuko kwa mpangilio mzuri na unaonekana kuwa na afya njema. Njia hii hutumia nafasi ndogo na hutoa mazao mengi kwa wakati mmoja ikifaa kwa kilimo cha viwandani.

Kilimo cha viwandani kinafanyika ambapo watu wanavuna ngano. Kuna trakta maalum inayotumika kukata na kukusanya mazao. Dereva anaendesha trakta hiyo na mtu mwingine yuko juu ya trakta akisaidia kuhifadhi ngano iliyovunwa. Kazi inaendelea kwa haraka na kwa wakati wa mpangilio mzuri.

Shamba la mahindi limepandwa kwa mpangilio mzuri. Likiwa kwa mfumo wa umwagiliaji maji unaosaidia mimea kukua kwa afya bora. Maji husambazwa kwa njia ya mifereji au mabomba. Mandhari inaonyesha juhudi za wakulima kutumia teknolojia katika kuongeza tija na kuhakikisha uzalishaji mzuri.

Mfumo wa umwagiliaji maji unafanya kazi kwa ufanisi huku mimea ikikuwa kwa mpangilio wa mistari iliyo nyooka. Kila mstari unapokea maji sawa sawa kupitia mabomba au mifereji midogo. Jambo linalo saidia katika ukuaji mzuri wa mazao.

Mimea imepandwa kwa mpangilio mzuri na mfumo wa umwagiliaji unatumika kuwapa maji. Jambo linalosaidia katika ukuaji wa afya wa mazao. Mazingira yanaonyesha juhudi za kilimo bora na matumizi ya teknolojia ya kisasa katika utunzaji wa mimea.